Kuna huduma ya "ATM" kwenye jengo hili la biashara. Mlango wa kioo unaongoza kwenye eneo la huduma, na ishara ya bluu inaonyesha kuwa inapatikana kwa masaa ishirini na nne. Kuna magari kadhaa yameengeshwa nje, huku mtu mmoja akiwa kwenye pikipiki karibu na mlango.

Mwanamke mmoja anafanya miamala katika mashine ya benki. Mashine hii inaitwa ATM na inatoa huduma za kibenki. Mwanamke huyu anatumia mashine kufanya miamala yake ya kibenki kwa urahisi.

Benki la Afrika lipo katikati ya jiji. Hili ni jengo refu lenye ghorofa nyingi na madirisha makubwa ya kioo. Gari nyekundu limeegeshwa mbele ya jengo, karibu na barabara yenye shughuli nyingi. Watu wanatembea nje ya benki.

Hili ni kundi la wafanyakazi wa benki, wakiwa wamesimama kwa furaha huku wakishika bendera mbili zenye nembo ya benki yao. Wote wamevaa sare zinazofanana. Huu ni umoja wao wa kikazi. Wako mbele ya bango kubwa lenye nembo ya absa.

Hii ni appu ya benki ambayo ina kiasi cha pesa kilichopo kwenye akaunti kuna changuo la kufanya karenti depositi na kuangalia miamala iliyopita, appu hii inakuruhusu kusimamia fedha zako kwa urahisi sana .

Hili ni kundi la wataalamu wa benki, wote wakiwa wamevalia mavazi nadhifu ya kikazi. Wamesimama kwa pamoja kwenye ofisi yao ya benki, wanatabasamu na kuonyesha umoja. Hawa ni watumishi wa benki wakiwa na dhamira ya kutoa huduma bora kwa wateja wao.

Mmilliki wa baa amesimama nyuma ya kaunta anatabasamu na kikombe mkononi, kuna chupa nyingi za vinywaji vikali zilizopangwa kwenye rafu nyuma yake, baa hii ina mazingira safi na ya kisasa, kwenye kaunta kuna chombo chenye mimea mingi.

Baa hii maridadi yenye viti virefu vyekundu vilivyopangika mbele ya kaunta. Kuta zimepangwa na chupa za vinywaji mbalimbali, na skrini kubwa ya televisheni inaonesha filamu. Taa za kistaarabu zimetundikwa juu, zikimulika eneo zima na kujenga mazingira ya kupendeza.

Baa hii ya kisasa yenye rangi nyingi za kupendeza, ina rangi ya kijani ambapo taa nyekundu zinazidi kuipamba baa hii. Kuna chupa za bia ambazo chupa hizi zinawafanya watu wapende kuja eneo hili, kwa ajili ya kupata starehe zao baada ya mapumziko ya kila siku.

Ndani ya baa hii, kijana huyu, ambaye amevalia koti, anafurahia kinywaji chake. Ni mwenye furaha sana. Hii ni baa ambayo watu huja kwaajili ya kuburudika na kuifurahia maisha yao ya kila siku. Ni sehemu nzuri sana ya mapumziko wakati wa kipindi cha likizo.

Ndani ya baa hii, kuna watu wengi sana wakisherehekea na kuburudika. Wanakula na kunywa. Wapo kwa jinsia tofautitofauti. Juu kuna marembo ambayo yanapendezesha mandhari hii.

Baadhi ya chupa za pombe zimepangwa kwenye meza. Juu ya meza kuna chupa nyingi za vinywaji zikiwa zimepangwa kwa utaratibu, eneo hili ni baa. Kiti kimoja kipo katikati, eneo hili lina mwangaza hafifu.

Katika baa hii kuna chupa mbalimbali za bia zilizojaa vinywaji vikali. Zimepangwa vizuri juu ya meza zikiwa na nembo tofauti. Kuna watu wanajiburudisha wakiwa na furaha tele.

Gari hili linauzwa ni jeusi lenye rangi ya kuvutia, milango yake imefunguliwa ikiwaruhusu watu wenye uhitaji wa gari hili kuingia kukagua vizuri, na kwa umakini.

Kwenye karakana hii, gari linapandishwa kwa ukaguzi wa kina, ni muhimu kwa wafanyabiashara wa magari kujua hali ya magari wanayouza, kazi kama hii huwapa wateja uhakika wa ubora. Magari yote hupangwa kwa umakini na kukaguliwa kabla ya kuuzwa kwa wateja.

Hili ni eneo la biashara ya magari. Eneo hili limejaa magari ya kisasa yaliyopangwa kwa utaratibu mzuri. Gari jeupe aina ya sedani likiwa limeegeshwa vizuri likiwa na muundo wa kuvutia, mengine yamepangwa nyuma yake tayari kwa wateja wanaotaka kununua na kuuza.

Kuna kikapu cha waridi ambacho ni kwa ajili ya zaka na matoleo, kikapu hiki kinatumika kukusanya michango ya kifedha kutoka kwa waumini wakati wa ibada za kanisa .

Duka la maziwa lina mashine inayotoa maziwa yaliyotengenezwa pia yaliyokamuliwa, mashine hii ina jina la "H Tech". Mashine imewekwa kwenye eneo la wazi .

Hili ni duka la bidhaa za maziwa lenye rangi ya samawati na nyeupe, ni mfumo wa kieletroniki wa kutoa maziwa safi, wateja wanaweza kuchukua bidhaa zao wenyewe, kwenye duka hili.

Maduka ya bidhaa za maziwa yameongezeka kwa kiasi kikubwa. Hili ni duka la bidhaa za maziwa. Duka hili linatumia mashine maalumu inayoitwa ATM ya maziwa. Mashine hii hupatia wateja maziwa safi moja kwa moja kutoka kwenye chombo.

Mteja huyu anatumia mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa. Inajulikana kama milk ATM ambapo maziwa hupatikana kwa urahisi. Huyu mteja amevaa nguo nyeupe na kifuniko cha nywele; anahudumiwa. Anashika chombo cha plastiki na kujaza maziwa.

Katika duka hili la bidhaa za maziwa kuna milango miwili mikubwa ya kioo, putiputi za rangi ya bluu zimetundikwa juu, zikifanya mahali pazuri, watu wawili wanajitayarisha kuingia ndani kwa ajili ya manunuzi.

Hili ni duka la bidhaa za maziwa ambapo kuna mtu anasimamia bidhaa zilizopangwa vizuri. Kuna pakiti nyingi za maziwa na pakiti nyingine za bidhaa tofauti za duka. Wateja wanazunguka huku.

Duka la bidhaa za maziwa huuza maziwa safi, watu wawili wamesimama kwenye kile kioski cha ATM cha maziwa. Mmoja amevaa sare ya rangi ya kijani na mwingine amevaa shati la rangi ya pinki, wanakagua stoo yenye bidhaa za maziwa.

Wateja watatu wamesimama nje ya duka la bidhaa za maziwa, wakisubiri kuhudumiwa. Mmoja wao aliyevaa koti jeupe, anahudumiwa na muuzaji ndani, wengine wawili wanasubiri nje. Mmoja amevaa shati la bluu na mwenzake amebeba begi mgongoni.

Mwanaume huyu anatoa huduma kwa mteja, amesimama mbele ya bango la biashara linalosomeka "milk ATM". Hiki ni kiduka ambacho tunapata bidhaa za kila siku. Bango liko wazi kwamba bidhaa zinazouzwa ni za maziwa, zinazotolewa kwa utaratibu wa kisasa.

Huu ni mradi wa duka la maziwa ambapo, mteja anatumia mashine ya ATM ya maziwa . Ni uvumbuzi mpya wa duka la bidhaa za maziwa, mashine hii huuuza maziwa safi na baridi moja kwa moja kwa wateja bila kuhitaji mfanyakazi.

Hii ni mashine ya maziwa safi, chombo muhimu sana katika duka la bidhaa za maziwa. Wateja wanapata maziwa kwa urahisi wakati wowote. Rangi zake za bluu na nyeupe, pamoja na picha ya ng'ombe huvutia sana.

Mashine ya maziwa ya "milk ATM", imewekwa mahali pa kununua bidhaa za maziwa. Mashine hii inatoa maziwa freshi kwa wateja. Ina neno la ATM. Ni mashine inafanya kazi kama benki lakini inatoa maziwa badala ya pesa. Hii ni njia ya kisasa ya kununua maziwa.

Hili ni duka la bidhaa za maziwa ambapo nje yake kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa inaonekana kama Milk ATM. Baadhi ya bidhaa zingine kama vile yogati yanaonekana nje ya duka.

Hili ni duka dogo la kisasa linalobobea katika maziwa na bidhaa zake. Mashine hii ambayo imepambwa na picha za ng'ombe na chupa za maziwa, inasisitiza bidhaa zao kuu. Duka hili linajitegemea na hutoa huduma kwa wateja saa ishirini na nne.

Hii ni sehemu ambapo watu wanapata bidhaa za maziwa. Duka hili la maziwa lenye jina la "NAROPIL CO-OPERATIVE MILK ATM". Wamama wapo nje wakisubiri huduma ya maziwa.

Hii ni mashine ya maziwa inayojulikana kama "Milk ATM". Ni duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa. Mashine hii inauza maziwa safi kwa urahisi. Wateja wanahudumiwa haraka na mashine hii.

Duka liko wazi. Duka hili lina picha ya mwanamke akiwa anakunywa maziwa, pia lina picha ya kikombe ambacho kina maziwa na limeandikwa "fresh milk". Duka hili lina tangazo nje ambalo limeandikwa "GLORY MILK DAIRY". Nje kuna kiti ambacho wateja wanaweza wakaketi.

Hapa kuna mitambo ya kuhifadhi na kuuza maziwa safi. Duka la bidhaa za maziwa lina mtambo mkubwa wa chuma wa kutunza maziwa mengi. Upande wa kulia kuna mashine ndogo ya kuuza maziwa, iliyotengenezwa tayari kunywewa.

Hii ni mashine ya kuuza bidhaa za maziwa ikiwa imewekwa kwenye eneo lililo ezekwa, mashine imeandikwa ”Freshi wole milki” ,na ina dirisha la kuonesha bidhaa ndani mashine hii ni ya kisasa, na ni kwa ajili ya kuuza maziwa safi kwa kutumia mfumo wa kiotomatiki.

Mashine hii ya bidhaa za maziwa huuza maziwa safi kwa wateja, ina muundo wa blue na nyeupe, imepambwa kwa picha za ng'ombe na chupa za maziwa. Wateja wanaweza kujihudumia wenyewe na kupata maziwa baridi wakati wowote.

Duka la maziwa linaitwa "WA FAITH MILK BAR'. Duka lina mabango yanayotangaza bidhaa za maziwa kama vile mtindi. Bidhaa hizo zinauzwa kwa wateja ni biashara ya bidhaa, milango ya duka imefunguliwa na duka hilo liko katikati ya jengo kubwa.

Hii ni mashine muhimu ya kutolea maziwa, inasaidia wateja kupata bidhaa ya maziwa kila siku, mashine hii inarahisisha huduma za maziwa na inafanya urahisi katika upatikanaji wa bidhaa hii nzuri ya maziwa.

Mashine ya kutoa maziwa imewekwa ndani ya duka dogo mashine hii ina vifaa vya kisasa vya kuhakikisha ubora wa maziwa. Mashine imeandikwa Milk ATM hapa maziwa yanauzwa kwa njia ya kitomatiki hili ni duka la maziwa ambalo limepambwa kwa kiasi kidogo.

Mashine hii ya bidhaa za maziwa huuza maziwa safi kwa wateja, ina muundo wa bluu na nyeupe, imepabwa kwa picha za ng'ombe na chupa za maziwa, wateja wanaweza kujihudumia wenyewe na kupata maziwa baridi wakati wowote.

Bidhaa za maziwa zinapatikana kwa wingi katika duka hili na bidhaa za maziwa, wamebandika mabango makubwa ya matangazo ya maziwa kwenye mlango wa kuingilia na kwenye jokofu, maziwa yanauzwa yakiwa safi na yametengenezwa kwa viwango vya hali ya juu.

Duka la bidhaa za maziwa, lina mashine inayotoa maziwa safi kwa wateja ikiwa na njia mpya na ya kisasa ya kuuza bidhaa hii muhimu. Duka hili limefunguliwa ili kurahisisha upatikanaji wa bidhaa hizi.

Kijana huyu alievalia shati yenye rangi ya zambarau na suruali myeusi , yupo katika mashine ya kisasa ya kupata huduma ya maziwa . Kijana huyu anajihudumia mwenyewe akifanya ununuzi wa maziwa katika mashine hii.

Duka hili la bidhaa mbalimbali. Juu kuna tangazo ambalo limeandikwa, "Limuru Dairy Farmers Cooperative Society Ltd". Kuna bidhaa mbalimbali, kuna ndoo ambapo maziwa yanapatikana na wateja uhudumiwa vizuri.

Mteja amesimama karibu na mashine ya kisasa ya "milk atm", ipo katika duka la bidhaa za maziwa. Mashine hii inatoa maziwa safi, yaliyotayarishwa kila siku. Mteja anafurahi jinsi inavyorahisisha kupata maziwa kwa haraka.

Hiki ni kifaa maalumu kinachotumika kwenye duka maziwa. Wateja wanatumia kifaa hiki kujipatia bidhaa za maziwa, kifaa hiki kinaitwa "milk atm''. Baadhi ya mashine hizi huuza bidhaa nyingine, hivi ni vitu vinavyopatikana katika maduka ya bidhaa za maziwa, kuwapa wateja fursa ya kupata huduma kwa haraka.

hiki ni kifaa maalum cha kisasa kwa ajili ya kuwapa watu huduma ya maziwa, kimerahisisha namna jinsi watu wanavyoweza kuhudumiwa bidhaa hii muhimu ambayo inawapa afya tele ya mwili .

Hii ni "ATM" ya maziwa, ni uvumbuzi mpya katika maduka ya bidhaa za maziwa. Mashine imeundwa kwa rangi ya bluu na inatoa maziwa freshi kwa wateja. Kwenye mashine kuna picha ya ng'ombe, ni maziwa yanatoka shambani. Mashine hii inawaruhusu wateja kujihudumia wenyewe, na inafanya biashara ya maziwa kwa urahisi zaidi.

Hili ni duka la bidhaa za maziwa, kuna maandishi juu ambayo yameandikwa "INVEMS MILK CENTER", mwanamke huyu amesimama nje, ni muhudumu anafurahia huduma ambayo anaitoa.

Binti huyu amevalia kofia, ameshikilia rambo, anapokea huduma ya maziwa kutoka kwa mtoa huduma. Duka hili kuna bango ambalo limeandikwa "available" hapa watu wanapata huduma za kila siku za maziwa.

Hii ni mashine ya kisasa ya kutoa maziwa, inapicha ya glasi ambayo ina maziwa, pamoja na chupa ambayo inatoa maziwa na kumimina kwenye glasi hiyo. Mashine hii ni nzuri sana, inasaidia wateja kupata huduma za maziwa kila siku.

Duka dogo limebandikwa yustina milik likiwa na mabango yanayotangaza bidhaa ya maziwa . Milango ya bluu imefunguka Kuna viti vichache vya plastiki na ndoo za maji ndani . Hili ni duka la maziwa ambapo Kuna mtu amekaa ndani akisubiri wateja huku kukiwa na chupa tupu zilizotundiwa juu .

Vifaa hivi vinauza maziwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, wateja wanaweza kununua maziwa yanayotoka moja kwa moja kutoka kwa machine hizi bila kuhitaji mfanyakazi, hii ni njia nzuri ya kupunguza gharama na kuwahudumia wateja haraka .

Katika ATM hii ya kutoa maziwa kijana mmoja aliyevalia shati la miraba miraba na suruali nyeusi, anabonyeza ili kupata huduma hii ya maziwa. Katika mashine hii kuna picha ya ng'ombe na kikombe ambacho kina maziwa.

Kijana ananunua bidhaa za maziwa katika duka hili la bidhaa za maziwa. Anakagua mashine ya "Milk ATM" iliyowekwa nje ya duka. Duka limebandika mabango ya matangazo ya maziwa yaliyo safi na matamu.

Mashine mbili za kuuza maziwa zimejipanga pamoja. Moja ikiwa na picha ya ng'ombe na nyingine mtu akiwa anakunywa maziwa. Hili ni duka la bidhaa za maziwa ambapo unaweza kununua maziwa freshi. Mashine hizi ni za kisasa na rahisi kutumia.

Katika duka hili la bidhaa za maziwa kuna mashine ya kisasa ya kutoa maziwa iliyowekwa mbele ya duka, ambayo inaitwa QUALITY MILK ATM. Kando ya mashine kuna kaunta ndogo inayotoa huduma mbalimbali kwa wateja.

Hiki ni kibanda kidogo cha kuuza maziwa na bidhaa za maziwa, kina kaunta ndogo iliyopambwa kwa matunda na juisi za chupa. Mteja anaweza kununua bidhaa mbalimbali kama maziwa na bidhaa zake kwa urahisi.

Hili ni jumba la maonyesho la fanicha, lenye seti nyingi za sofa na viti vya aina tofautitofauti. Hapa kuna wafanyabiashara wa fanicha wakionyesha bidhaa zao kwa wateja. Samani hizi zimepangwa kwa umaridadi mkubwa.

Hii ni sehemu ambayo imejaa samani za kisasa. Sofa ya bluu iliyokaa imejaa utulivu ikialika kupumzika. Nyuma yake sofa nyingine za rangi ya hudhurungi zimepangwa kwa utaraibu, zina subiri wateja wapya.

Hapa kuna kiti na meza zenye rangi ya udongo, zimewekwa kwaajili ya kuuzwa kwa wateja ambao wanahitaji huduma hii ya nyumbani. Meza hii na viti vimepangwa kwa utaratibu mzuri, ambapo wateja wanaweza kuvutiwa na vifaa hivi vya nyumbani.

Kochi hizi za samani, rangi ya kijivu isiyo na giza ambazo zimepambwa nayo; ikiwa na mito mingi ya rangi nyeupe pamoja na mito miwili ya manjano ambayo imewekwa katikati. Rangi ya kijivu na manjano zinavutia macho. Hizi samani za wauzaji zimepangwa vizuri.

Sofa ndefu yenye rangi nyeupe, imewekwa katika eneo la wazi, ni safi na ni ya kisasa. Sofa hii ina mito mingi, laini na yakuvutia. Ni sehemu ya biashara ya samani, imeandaliwa kwa ajili ya kuonyweshwa kwa wanunuzi.

Samani za sebure zinauzwa na wafanyabiashara wa samani. Sofa hii ina rangi ya kijivujivu ikiwa na matakia mengi meusi. Sofa ina sehemu nyingi, imepengwa kwa utaratibu mzuri na imewekwa kwenye eneo la tailizi.

Meza duara ya mbao imewekwa, ikiwa na mapambo tata yaliyochongwa kwenye miguu yake, inafaa kwa biashara ya fanicha, muundo wake wa kipekee, ni ubunifu wa hali ya juu. Meza hii inaweza kutumika nyumbani na ofisini.

Wachuuzi wa fanicha wanauza kitanda cha mbao, kinachong'aa nje ya duka. Kuna vitanda viwili vilivyotenganishwa sehemu ya juu na sehemu ya chini. Vyote vikiwa na muundo mzuri wa kuchongwa kwenye mbao. Mbao ina rangi nyeusi iliyokolea.

Seti mpya ya sofa nyeupe ipo kona, inauzwa na wafanyabiashara wa thamani, sofa hii imewekwa kwenye sakafu ya zege na ina mito laini, nyuma ya sofa kuna gari limeegeshwa.

Duka hili la wauzaji wa samani, kuna aina mbalimbali za bidhaa za nyumbani, kuna sofa maridadi zenye mito ya rangi tofauti, mazingira yanavutia na kupangiliwa vizuri sana.

Meza kubwa ya mbao imewekwa katikati na kuzungukwa viti vidogo viwili kila upande. Kila kitu kimetengenezwa kwa mabao imara. Huu ni muonekano wa asili na utulivu. Sehemu hii ni ya kuuzia bidhaa za samani.

Eneo hili la fenicha ni sebule kubwa iliyopambwa kwa mtindo wa kisasa. Sofa bluu na mistari ya dhahabu inakaa katikati ya chumba. Imetazamwa na meza ya kahawa ya mbao. Nyuma yake, fenicha nyingine zimepangwa kwa mpangilio.

Hivi ni viti viwili maridadi, vimetengenezwa kwa ustadi mkubwa wa useremala. Rangi yake ya asili ya kahawia inavutia sana. Viti hivi huuzwa na wafanyabiashara wa fanicha, na vinafaa sana kwa kupumzika baada ya kazi.

Hoteli hii nzuri sana ambapo huduma mbalimbali zinapitikana ikiwemo chakula, vinywaji. Imepangiliwa vizuri, viti na meza vimepangwa katika utaratibu, ambao unatakiwa. Juu ya meza kumewekwa glasi ambazo zinang'aa sana.

Katika duka hili la ndani, kuna bidhaa mbalimbali za nafaka na viungo zinazouzwa. Bidhaa zimepangwa kwenye mifuko ya wazi, kila moja ikiwa na aina tofauti ya bidhaa; mazingira haya ni ya kipekee.

Maduka ya kienyeji yamesheheni bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda na mboga za majani. Masoko haya ni sehemu muhimu kwa jamii kwani huwapa wakazi fursa ya kupata mahitaji yao ya kila siku.

Shughuli nyingi za kibiashara zinaendelea sokoni, kuna mabeseni na mifuko ya mchele, maharage vimetapakaa. Wateja na wachuuzi wanashughulika na biashara za kila siku. Wanaelekea kununua na kuuza mahitaji haya.

Katika soko hili kuna mwanamke na mwanaume, hapa shughuli za kila siku za huduma za sokoni zinaendelea, mwanamke huyu anamhudumia mwanaume ambapo amezungukwa na bidhaa mbalimbali za sokoni ikiwemo nyanya, mayai na machungwa .

Wanawake wanajishughulisha na biashara sokoni, wanaweka nyanya kwenye mabeseni na wateja wanakuja kununua. Soko hili ni shughuli nyingi za biashara, zinazowapa wanawake na wateja fursa za kubadilishana bidhaa.

Hili ni soko ambalo bidhaa mbalimbali zinapatikana. Wateja huja kwa ajili ya kupata mahitaji yao kama vile: viatu, mikanda kwa ajili ya kufungia suruali; viatu vipo vya aina tofautitofauti.

Ndani ya soko hili kuna vyombo mbalimbali vinavyouzwa vyenye asili ya bati kuna majiko, kuna karai, kuna jiko za udongo. Vijana wawili wanafanya kazi kwa bidii kuuza vitu hivi kwa wateja .

Kijana wa kiume aliyevalia barakashea pamoja na kanzu anawahudumia kina mama wawili, mbele yake kuna bidhaa mbalimbali ikiwemo machungwa, tikiti maji na mananasi, wateja wanachagua kile ambacho wanahitaji .

Ndani ya soko hili la bidhaa mbalimbali, kuna wanawake ambao wanajishughulisha kuuza vitu, ikiwemo nyanya ambazo zimeiva sana. Eneo hili ni muhimu sana kwa wateja kupata huduma zao za kila siku za zao la nyanya.

Haya ni mazingira ya sokoni, watu wanapata bidhaa mbalimbali kila siku. Mwanamke huyo na mwanaume wanahudumia bidhaa hizi kwa watu, nje hapa kuna nyanya chungu, kuna karoti, na kuna pilipili hoho, na nyanya, ni bidhaa muhimu sana kwa maisha ya kila siku.

Kwenye soko, wafanyabiashara wanauza mazao mbalimbali. Kuna rundo kubwa la nyanya zilizoiva, karoti ndefu, vitunguu na viazi. Soko hili lina wateja kadhaa wakiangalia bidhaa za kununua. Shughuli ya kila siku ya biashara inaendelea vizuri. Huku wauzaji wakipanga bidhaa zao ili kuvutia wateja.

Wafanyabiashara sokoni wamejipanga kuuza bidhaa zao, kuna bidhaa nyingi za matunda na mboga zikiwa zimetengenezwa kwa maridadi, wateja wanazunguka huku na kule wakitafuta mahitaji yao, eneo hili lina shughuli nyingi.

Mtaa umejaa watu kila mmoja anashughulika na mambo yake, maduka na vibanda vimejipanga kando ya barabara vikiwa na bidhaa nyingi, biashara inaendelea vizuri katika soko hili, kila kona kuna bidhaa mbalimbali.

Ndani ya soko hili, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa. Kuna nyanya, pilipili, njegere, maharage. Wanawake kwa wanaume wanashirikiana pamoja kuuza bidhaa hizi. Mwanamke huyu ambae amevalia kitambaa kichwani, anasimamia biashara yake.

Ndani ya soko hili, biashara mbali mbali zina endelea, mwanamke mmoja anauza viazi anavipanga viazi hivi kwenye ndoo kubwa ya njano, huku akiwa amepanga viazi vingine kwenye ndoo ndogo.

Ndani ya soko hili muuzaji huyu mwanamke anafanya biashara ya nyanya. Nyanya zimeiva sana, yuko makini katika biashara yake. Anazikagua zile ambazo ni mbovu na ambazo sio mbovu na kuzitenganisha pembeni.

Soko hili lina shughuli ya biashara ya vitunguu, mchuuzi anauza vitunguu vikiwa vimepangwa kwenye ndoo tayari kwa kuuza. Bidhaa hizi zimeuzwa sokoni na zinapatikana kwa wateja kwa bei nzuri. Soko hilo la vitunguu linatoa huduma muhimu kwa jamii inayozunguka eneo hilo.

Mteja analipa bidhaa na anatumia huduma ya kadi ya benki ambayo imesomwa na mashine ya malipo ya kidigitali. Huduma hii inawezesha malipo ya haraka na salama. Inapunguza haja ya kutumia pesa taslimu.

Hili ni jengo la kisasa lenye ghorofa kadhaa. Lililojengwa kwa mtindo mzuri. Jengo hili limepakwa rangi nyeupe na lina madirisha makubwa. Mazingira yake yametunzwa vizuri, huku kukiwa na mimea iliyopandwa pembeni.

Hapa kuna nyumba za kifahari zilizojengwa kwa mtindo wa kisasa. Zimetengenezwa kwa umakini mkubwa. Zimezungukwa na ua refu ambapo pembeni kuna nguzo kubwa. Barabara iliyo mbele ni nzuri sana na ni safi.

Mmiliki wa jumba hilo jipya amesimama ndani ya nyumba akitazama nje kupitia dirisha kubwa. Sakafu ya nyumba hilo imetengenezwa kwa vigae vya rangi ya kijivu, huku milango ya vioo, na mandhari ya nje ni mazuri kwa nyumba hii.

Nyumba hii ya kifahari ni sehemu ya biashara. Jengo lina ghorofa kadhaa na limejengwa kwa mtindo wa kisasa na madirisha makubwa; lipo ndani ya uzio mrefu. Hapa kuna ulinzi na faragha. Kuna bustani ndogo na barabara iliyopambwa vizuri inayoongoza kwenye jengo hilo.

Katika maduka haya ya kisasa yanayojulikana, nguo za aina mbalimbali zimepangwa vizuri. Kuna ofa kubwa ya punguzo la bei ya hadi asilimia arobaini. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu na meza zikiwa zimetengenezwa kwa umakini ili kuvutia wanunuzi.

Katika duka hili kubwa lilioandikwa "Woolworths" ndani yake kuna nguo mbalimbali zenye thamani kubwa kuna shati nyeupe na suruali ya jinzi pamoja na viatu ambavyo vinauzwa zimewekwa kwenye mdoli kuvutia wateja.

Katika jengo la biashara la kisasa, duka hili dogo la kielektroniki lina bidhaa mbalimbali za kiteknolojia kama simu, spika, na vifaa vingine, liko wazi kwa wateja wanaopita ninatoa huduma kwa haraka na kwa urahisi ndani ya jengo la maduka makubwa.

Katika duka hili la viatu kuna vitu vingi vimepangwa, watu wawili wanasimama katikati ya biashara na kujadiliana. Viatu vimepangwa kwa wingi kwenye rafu na mteja mwingine amekaa chini.

Sehemu ya duka la viatu iliyojaa bidhaa mbalimbali. Ni duka kubwa, viatu vimepangwa kwenye rafu na visanduku vikiwa tayari kwa wateja. Watu wachache wanajishughulisha na kutazama bidhaa. Ni shughuli za kawaida za manunuzi.

Watu wanashughulika na ununuzi katika jumba kubwa la maduka. Duka hili limejaa bidhaa mbalimbali na limepambwa kwa rangi za kuvutia. Kuna mashine nyingi na kuna bidhaa zingine zinazouzwa hapo.

Katika duka hili kubwa lenye taa ambazo zinang'aa vizuri, kuna midoli mbalimbali. Ni vifaa vya watoto vya kuchezea. Pia kuna nguo na bidhaa nyingine nyingi. Duka hili ni muhimu sana kwa ajili ya watu kupata mahitaji yao, ikiwemo; nguo, vifaa vya watoto, suruali na mashati.

Hii ni sehemu ya soko kubwa ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa, mtu huyu mwenye jinsia ya kike ameshikilia chupa, chupa hiyo ambayo inang'aa sana na ina mvuto. Ni bidhaa ambayo amechagua.

Katika soko hili kubwa ambapo vijana wawili wanafanya manunuzi yao ya kila siku ya vyombo vya nyumbani, hapa kunauzwa mabakuli, kunauzwa chupa, mifuniko kwa ajili ya matumizi ya majumbani kwetu.

Katika soko hili kubwa la kisasa watu wengi wapo ndani wa kike na wa kiume wananunua bidhaa mbalimbali , humu ndani kuna bidhaa za watoto, bidhaa za wakubwa na bidhaa za nyumbani za kila siku.

Ndani ya soko hili kubwa kunauuzwa vinywaji vikali, linasafirisha bia na vileo vingine kwa wingi. Rafu zimejaa na taa zinawaka. Bidhaa mbalimbali zipo kila aina ya kinywaji kiko hapa kwa urahisi kuanzia chupa hadi makopo.

Ndani ya soko hili la kisasa bidhaa mbalimbali za chakula zimepangwa, kwa utaratibu mzuri kwenye rafu. Kuna chupa, vifungashio na bidhaa zingine zinazohitajika sana nyumbani. Duka hili lina bidhaa za kila aina, na rafu hizi zimejazwa kwa bidhaa bora.

Hili ni duka kubwa la kisasa. Mtu yupo akichagua bidhaa kutoka kwenye rafu. Kwenye kikapu chake cha ununuzi kuna aina nyingi za bidhaa zilizopangwa vizuri; huu ni uchaguzi mpana. Duka hili la kisasa linatoa fursa kwa wateje kupata bidhaa nyingi sehemu moja .

Katika soko hili la kisasa, mtu ameshika chupa kubwa ya manyonesi yenye lebo ya 'M G S'. Njia zimejaa bidhaa mbali mbali zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu, ziki subiri wateja kuzi chukua na kuzi peleka kweye kaunta.